Chupa ya dawa za mifugo, yenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu, ikiwa imezungushiwa karatasi yenye rangi ya njano na maandishi meusi. Pia kukiwa na picha za wanyama ambao hutumia dawa hiyo.

Boksi la dawa lenye rangi nyeupe na nyekundu, likiwa na maandishi meusi yanayoelekeza namna ya kutumia dawa hiyo. Pia kuna picha ya mbwa mwenye rangi nyeupe na hudhurungi.

Dawa za kilimo zilizo ndani ya maboksi yenye rangi nyeupe na maandishi meusi, huku kukiwa na boksi jingine lenye rangi ya kahawia, juu yake kukiwa na chupa zenye rangi ya njano, zilizozungushiwa karatasi nyeupe yenye maandishi. Dawa hizi ndizo zinazopatikana ndani ya maboksi haya.

Mfuko ulio na dawa za mifugo ukiwa na maandishi yenye rangi ya brauni na picha ya kuku wenye rangi nyeupe, kuonyesha kwamba dawa iliyopo humo nikwaajili ya matumizi ya kuku tu.

Ndani ya chumba kuna watu watatu waliovaa kofia za njano na ovaroli, wawili wameshika mifuko ya mbolea na mwingine akiwa anapitisha mfuko, ulio na mbolea kwenye mashine ili ushonwe. Mbolea hii ni kwa ajili ya zao la chai.

Boksi la dawa za mifugo likiwa na rangi nyeupe na picha ya paka na mbwa , kuna chupa yenye rangi ya kahawia, huku imezunguushiwa karatasi, yenye maandishi yanayoonyesha jina la dawa na matumizi ya dawa hiyo.

Chupa yenye rangi ya brauni ya dawa za mifugo iliyozungushiwa karatasi ya rangi nyeupe na njano ikiwa namaandishi meusi yanayoonyesha jina la dawa, ujazo na namna ya kutumia. Pembeni kukiwa na boksi lenye rangi nyeupe na njano na maandishi meusi ambalo ndilo hutumika kutunzia dawa hiyo.

Mfuko wenye rangi nyeupe ukiwa na ufito wa kijani na njano, una maandishi meusi yanayoonyesha mbolea ya chumvichumvi ya viwandani. Pia, kuna picha ya mhindi. Mbolea hii huuzwa kwenye maduka ya kilimo.

Chupa ya dawa za mifugo iliyo na rangi nyeupe, imezungushiwa karatasi iliyo na maandishi meusi, yanayoonyesha jina la dawa na namna ya matumizi ya dawa hiyo. Pia kuna picha ya ng'ombe ambaye ndiye mhusika wa dawa hiyo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa dawa za mifugo na kilimo, likiwa na dawa zilizo ndani ya chupa, maboksi, mifuko na madumu katika ujazo tofauti, zimepangwa kwenye shelfu za kabati lililopo dukani,

Boksi la dawa za mifugo, lenye rangi nyeupe na orenji, likiwa na maandishi meusi. Pembeni kuna picha ya mbwa. Pia zipo pakti yenye dawa zilizo katika mfumo wa vidonge, zinazohifadhiwa ndani ya boksi hilo.

Mfuko wa dawa wenye rangi nyeupe ulio na maandishi meusi na meupe, yanayoelekeza matumizi ya dawa na jina la dawa iliyomo ndani. Pia kuna picha ya mbwa.

Boksi la dawa ya mifugo, lililo na rangi nyeusi, kahawia na nyekundu, likiwa na maandishi yanayoelekeza namna ya kutumia na jina la dawa. Pia kuna picha ya kichwa ng'ombe. Pembeni kuna chupa ya dawa, ambayo ndio inakaa ndani ya boksi hilo.

Duka la dawa za kilimo na mifugo, nje kukiwa na watu wawili, mmoja akimpa mwenzie maelekezo, pembeni yao kuna mifuko ya mbolea. Ndani ya duka kukiwa na chupa na mifuko ya dawa na mbegu zikiwa zimepangwa vizuri kwenye mashelfu ya duka.

Watu wakiwa shambani wakivuna viazi vitamu na kuviweka ndani ya maboksi yenye rangi ya njano na bluu, tayari kwa kupeleka sokoni ili viweze kwenda kuuzwa. Pembeni ya shamba hili kuna miti.

Shamba la mananasi kukiwa nawatu wanao vuna na kuyaweka ndani ya makasha yenye rangi nyekundu yaliyopangwa vizuri, pia kuna trekta lenye rangi ya bluu, huku limefunga tela ambalo limatumika kuwekea maboksi hayo ya mananasi, kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Banda linalojishughulisha na ufanyaji wa biashara ya mananasi, yaliyondani ya maboksi yenye rangi nyeusi na mengine yakiwa yameshikwa na watu, pia pembeni kuna maboksi yenye rangi ya kaki, yakiwa yanawekewa mananasi hayo kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kuuzwa.

Shamba la kahawa zilizoiva tayari kwa kuchumwa kupelekwa sokoni ili ziweze kuuzwa. Ndani ya shamba, kuna mtu amevaa fulana yenye rangi ya njano, huku ameshika mti wa kahawa.

Zao la biashara la kahawa ambayo imeshavunwa ikiwa imewekwa chini, juu ya magunia yaliyotandikwa. Huku kukiwa na watu wanaoichambua ili iwe bora zaidi na tayari kwa kuuzwa. Kahawa ikiiva huwa na rangi nyekundu.

Ndizi zilizo vunwa, zimelundikwa chini tayari kwa kuuzwa. Kukiwa na wakina mama ambao wanachagua, pia wapo wengine wakiwa ndani ya gari, mmoja kati yao amesimama huku ameshika ndizi mkononi.

Shamba la mapapai yaliyopandwa kwa mistari ndani ya mashimo, baadhi yakianza kutoa matunda ambayo yakiiva huchumwa na kuuzwa. Yupo mtu aliyechuchumaa akiangalia moja ya mti wa papai.

Shamba la ndizi lililo na migomba ambayo baadhi yake ikiwa imeshatoa mikungu ya ndizi, ambazo zikikomaa hukatwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Ndani ya shamba hilo yupo mama aliyevaa nguo nyeusi, amesimama huku ameshika mmoja ya mkungu wa ndizi.

Shamba la vitunguu vilivyopandwa kwenye matuta. Juu yake kumewekwa mipira meusi kwa ajili ya maji. Yupo mtu aliyevaa mabuti meusi akiendelea kuangalia zao hilo, ambalo baadae likikomaa huvunwa na kuuzwa sokoni.

Kahawa iliyo ndani ya viroba na nyingine ikiwa imemwagwa kwenye turubai, kukiwa na watu wanaichambua, ili wakati wa kuiuza iwe katika viwango vilivyo bora. Pia kuna kipimo cha ndoo ndogo kilicho pembeni.

Shamba la maparachichi, kukiwa na watu waliovalia ovaroli zenye rangi ya kijani na mmoja koti kubwa jekundu. Wakiwa wanachuma maparachichi na kuyaweka ndani ya maboksi yenye rangi ya njano, ili yapelekwe kwenda kuuzwa.

Zao la biashara la kahawa, zikiwa zimewekwa juu ya maturubai, huku kukiwa na watu wengi wakiwa wanazichambua kuzifanya ziwe bora zaidi wakati wa kuziuza, pembeni kwenye kibanda kumening'inizwa mzani kwa ajili ya kupimia kahawa hizo.

Shamba la viazi mviringo vikiwa vinavunwa kuna mtu aliyechuchumaa mbele ya viazi vilivyorundikwa huku ameshika mkononi, nyuma yake wapo watu mmoja akiwa ameshika jembe akiendelea na zoezi la uvunaji. viazi hivi hupelekwa sokoni na kuuzwa, pia shamba hili limezungukwa na miti.

Shamba la viazi vitamu, vikiwa vimevunwa tayari na kupakiwa ndani ya maboksi yenye rangi ya bluu, kijani na nyekundu, ili kupelekwa sokoni kuuzwa. Wapo watu wawili wakiendelea kubeba maboksi hayo.

Shamba la kahawa kukiwa na mtu aliyeshika dishi lenye rangi ya kijani huku akiendelea kuchuma kahawa na kuziweka ndani ya dishi hilo, kahawa hii huweza kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Shamba la ndizi likiwa na migomba ambayo baadhi yake imeanza kutoa mikungu ya ndizi, ambazo zikikomaa hukatwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Pia kwenye shamba kuna miti iliyopandwa.

Shamba la ndizi, kukiwa na migomba iliyotoa mikungu ya ndizi na imewekewa miti ili kupunguza uzito. Yuko mtu aliye katika shamba hilo amevaa koti refu lenye rangi ya kijani na mabuti meupe akijaribu kunyanyua mkungu wa ndizi ambao hupelekwa sokoni na kuuzwa.

Kahawa iliyovunwa imelundikwa, huku kukiwa na watu wanaoendelea kuibeba kwa kutumia vyombo vyenye rangi nyeusi, na kuiweka hapo tayari kwa kuiuza.

Sehemu ya shamba la mananasi kukiwa na gari lililopaki, lenye rangi nyeupe na machungwa. Ndani yake kukiwa na mananasi ambayo tayari yamevunwa yakiwa yanapelekwa sokoni kuuzwa. Pembeni kuna mama aliyesimama amevaa kofia.

Zao la biashara la viazi mviringo, vilivyowekwa ndani ya mfuko wenye rangi nyeupe na ufito mwekundu, vikiwa vimepangwa kando ya barabara. pembeni yake kuna gari jeupe limepaki na nyuma ya gari hilo kuna mtu anaetembea.

Zao la biashara la kahawa ambazo zimeshavunwa tayari zikiwa zimewekwa kwenye turubai, huku kukiwa na watu wanaoendelea na uuzaji, kwa kutumia ndoo ndogo nyeusi kupimia.

Shamba kubwa la vitunguu kukiwa na mtu aliyechuchuma amevaa kofia na ameshika vitunguu alivyovichimba ambavyo vikikomaa vizuri huchimbwa vyote na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, pia pembeni ya shamba hili kuna nyumba ya ghorofa yenye rangi nyeupe na bluu.

Zao la biashara la viazi mviringo, vilivyovunwa shambani, kukiwa na watu wanao vikusanya kwa kutumia ndoo zenye rangi nyeusi. Nyuma yao kuna gari na mtu amesimama.

Shamba la nanasi kukiwa na mtu aliyevaa shati lenye rangi nyekundu huku ameshika mananasi mawili mkononi. Zao hili likikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Pembeni ya shamba kumezungukwa na miti.

Shamba la nyanya, kukiwa na mtu aliyevaa fulana yenye rangi nyesusi na mabuti meusi, akiwa ameshika mmea wa nyanya, akionyesha matunda yaliyotolewa ambayo yakivunwa huuzwa.

Shamba lililosafishwa vizuri, likiwa na matunda ya mapapai, ambayo bado hayajaiva, yakiiva huchumwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, pia kuna mtu aliyevaa mabuti yenye rangi nyeusi akiwa anachuma papai lililoiva.

Vitunguu vilivyovunwa na tayari vimeshatolewa majani yake, vikiwa juu ya matuta yaliyopo shambani, vitunguu hivi hukusanywa tayari kwa kwa kupelekwa sokoni kuuzwa. Juu ya matuta haya kuna mipira myeusi ya maji.

Kahawa iliyovunwa kutoka shambani, ikiwa imerundikwa kwa ajili ya kuuzwa, juu kukiwa na mama aliyevaa mabuti yenye rangi nyeusi, ameshika koleo; huku akijaribu kuushika mfuko mweupe uliojuu ya kahawa.

Nyanya zilizopangwa ndani ya vitenga vidogovidogo, kukiwa na mtu aliyekaa juu ya stuli, amevaa fulana yenye rangi nyekundu, huku ameshika moja ya tenga lenye nyanya. Sehemu hii imezungukwa na miti.

Shamba la karoti ambalo baadhi zikiwa zimevunwa huku kukiwa na watu wakipanga kwenye mifuko yenye rangi nyeupe, mwingine amesimama akiwa amezishika mkononi tayari kwa kwenda kuziuza. Pembeni ya shamba hili kuna nyumba za watu na miti.

Zao la biashara la vitunguu vilivyovunwa tayari na kulundikwa, yupo mtu ambaye anaendelea kuviweka vizuri vitunguu hivyo ili viweze kupelekwa sokoni kuuzwa.

Zao la biashara la viazi mviringo vikiwa vimeshavunwa na kukusanywa vizuri, na akina mama ambao wameinama nyuma ya viazi. Pembeni ya eneo hili kuna miti na nyumba.

Mikungu ya ndizi iliyo bado shambani kwenye migomba, ikiwa imefungwa karatasi za plastiki zenye rangi ya bluu. Mikungu hii baadae hukatwa, na kwenda kuuzwa sokoni. Pia katika shamba hili, ipo migomba ambayo bado haijatoa mikungu ya ndizi.

Shamba la viazi mviringo, vikiwa vinavunwa. Kuna mtu aliyevaa tisheti yenye rangi ya njano na mistari myeusi, akiendelea na zoezi la uvunaji wa zao hilo. Ambapo baadaye huvikusanya na kuvipeleka sokoni kuuzwa.

Shamba la viazi mviringo kukiwa na mtu aliyechuchumaa, amevaa shati jeupe akiwa ameshika viazi ambavyo vimekomaa na viko tayari kuvunwa na kwenda kuuzwa.

Shamba la nyanya, zilizofungwa kwenye fito, huku zikiwa zimeanza kutoa matunda, na nyingine bado zikiwa na maua. Nyanya hizi zikiiva, huchumwa na kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba la nanasi, pembeni kukiwa na mtu aliyeinama, amevaa glavzi nyeusi, ameshika boksi lililo na mananasi ambayo tayari yameshakwisha kuvunwa, na hivyo kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanyiwa mauzo.

Karoti zilizo vunwa zimewekwa ndani ya mifuko yenye rangi nyeupe na ufito mwekundu nyingine zikiwa bado chini, na pembeni kuna dishi la maji yanayotumika kusafishia karoti hizo, pembeni kuna gari nyeusi iliyopaki, na kuna mtu alievaa kofia yenye rangi nyekundu.

Shamba lililo na kahawa mbichi na nyingine zikiwa zimeshaiva tayari kwa ajili ya kuchumwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Chini ya mti wa kahawa kuna mama aliyesimama akiangalia zao hilo.

Eneo lililo na watu wengi wanaojishughulisha na uuzaji na ununuzi wa zao la kahawa ambayo imewekwa kwenye mifuko na nyingine ikiwa imemwagwa chini juu ya mifuko.

Shamba la migomba baadhi likiwa imetoa mikungu ya ndizi huku kukiwa na watu wakiweka miti kushikilia migomba hiyo iliyozidiwa uzito, ndizi hizi zikikomaa hukatwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba la vitunguu, vilivyovunwa na kuwekwa ndani ya mifuko vingine vikiwa bado havijawekwa, kukiwa na watu waliosimama wakiendelwa kuweka vitunguu vingine ndani ya mfuko wenye rangi nyekundu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mahindi mabichi yaliyovunwa yamerundikwa juu ya turubai, pembeni kukiwa na mtu aliyevaa mabuti yenye rangi nyeusi akiweka mahindi ndani ya ndoo, pia lipo shamba la mahindi lililo pembeni ya mahindi haya yaliyovunwa.

Shamba la nyanya zilizopandwa kwenye matuta, kukiwa na nyanya ambazo zimeiva, tayari kwa ajili ya kuchumwa, na kwenda kuuzwa. Zile zilizo mbichi huachwa, ili nazo zije zichumwe baadaye na kuuzwa.

Watu wakiwa shambani, wakivuna mahindi ambayo wanayaweka ndani ya matenga. Zao hili hukusanywa pamoja na baadaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba la matunda aina ya mapesheni, ambayo yakiiva huchumwa na kuuzwa. Matunda haya hutumika kutengenezea juisi. Pia ndani ya shamba kuna mama aliyesimama, akikagua matunda hayo.

Sehemu ya shamba la vitunguu, ambavyo vikikomaa huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Pia shambani kuna mipira ya maji yenye rangi nyeusi, na pembeni kuna nyasi na miti.

Watu wawili wakiwa shambani wakikusanya vizuri mahindi ambayo yameshavunwa, baadaye kupukuchuliwa na kuhifadhiwa kwenye magunia tayari kwa kuuzwa sokoni.

Kahawa iliyoiva na kuchumwa ikiwa imelundikwa kwenye turubai, huku kukiwa na watu wakichambua ili kuifanya iwe bora zaidi wakati wa kuiuza. Pembeni ya kahawa hii kuna shamba lenye miti ya kahawa.

Eneo la shamba ipo mimea aina ya maharage, imepandwa kwenye matuta kwakufuata mistari na pembeni ya tuta, kuna mipira ya maji inayo tumika kumwagia maji mimea hiyo.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa miti, likiwa na matuta yaliyooteshwa mimea kwenye mistari. Pia kuna mipira yenye rangi nyeusi imepitishwa juu ya matuta hayo, kwa ajili ya kumwagilizia mimea hiyo.

Kabeji ambazo tayari zimevunwa kutoka shambani zikiwa zimerundikwa pamoja tayari kwa kubebwa, yupo mtu aliyesimama amevaa mabuti yenye rangi ya kijani na nguo nyeusi pembeni kukiwa na majani.

Shamba kubwa lililo na miti ya mipapai, iliyo pandwa kwa kufata mistari, likiwa namtunda ambayo bado hayajaiva, matunda haya yaki iva huchumwa na kuuzwa, hivyo kuinua pato la mkulima.

Trekta lenye rangi nyekundu, lipo kwenye shamba ambalo limeshalimwa, likiwa linakokota kifaa chenye rangi nyekundu kinachoendelea kutifua eneo la shamba hilo.

Mashine iliyoko shambani ikiwa inakusanya majani na kuyakunja vizuri, kwa ajili ya matumizi ya baadae kwa mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo.

Ndani ya banda lililofunikwa, kukiwa na mimea iliyooteshwa kwenye mifuko yenye rangi nyeupe, huku kukiwa na mashine inayoihudumia mimea hiyo, ambayo tayari imeanza kutoa matunda.

Chumba kilicho na mashine za aina mbalimbali, zinazosaidia katika ukuaji wa mimea, iliyooteshwa kwenye mabomba meusi yaliyondani ya chumba hicho.

Mashine yenye rangi nyekundu, ikiwa na vyuma vilivyoshikizwa vyenye rangi ya bluu. Mashine hii hutumika shambani, ili kumrahisishia mkulima katika kufanya shughuli za shamba.

Trekta lenye rangi ya bluu, lililofungwa jembe lenye rangi nyekundu, likiwa linalima shambani. Nyuma ya trekta hili kuna miti, na yupo mtu anatembea. Matumizi ya trekta humsaidia mkulima kufanya kazi eneo kubwa kwa muda mfupi.

Banda lenye mimea iliyooteshwa kwenye vyombo vyenye rangi nyeupe na kuwekwa juu ya stendi, kukiwa na mipira yenye rangi nyeupe na nyeusi. Pia, pembeni kuna mashine yenye rangi ya njano na ufito wa kijani.

Trekta dogo la mkono lenye rangi nyekundu linatumika kulima shamba, juu yake kuna tanki jeupe la kuwekea mafuta. Matumizi ya mashine katika kilimo humsaidia mkulima kupunguza kazi.

Mashine ikiwa kwenye shamba, ikikata nyasi ambazo hukusanywa, na kutumika kama chakula kwa ajili ya wanyama wanaofugwa, kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo.

Trekta lenye rangi nyekundu likiwa linalima shamba kwa ajili ya kupanda mazao. Matumizi ya mashine hii humsaidia mkulima kutumia muda mfupi kufanya kazi kubwa na kwa ufanisi.

Chombo kikubwa chenye rangi ya bluu, mfano wa dishi ndani yake kukiwa na maji na samaki; pia kimefungwa mabomba. Pembeni kuna mtu anayewatazama samaki hao.

Bwawa la kufugia samaki lililio na maji pia limegawanywa katika vyumbavyumba. Pembeni ya bwawa hili kuna miti pia kipo kibanda ambacho kina miti ya maua.

Samaki wenye rangi mbalimbali za kuvutiwa, wakiwa ndani ya boksi la kioo, lenye mfuniko mweusi. Samaki hawa ni kwa ajili ya mapambo. Pia ndani ya boksi hilo kuna vitu mfano wa mawe, vilivyo na rangi mbalimbali za kuvutia.

Eneo lililo na mifuko yenye rangi nyeusi inayotumika kuoteshea miche ya miti, kukiwa na watu wanaoendelea kuhudumia miche hiyo ya miti. Pia, pembeni kumezungukwa na miti mikubwa.

Vitalu vya miti iliyopandwa kwenye karatasi nyeusi za plastiki ikiwa imechomekwa karatasi kuonyesha aina ya mti, pia kuna watu wamesimama pembeni kuna miti na majengo katika eneo hilo.

Sehemu ya ardhi iliyo na msitu wenye miti na nyasi zilizofungana. Ipo njia ya waenda kwa miguu iliyopita kwenye msitu huo. Pia zipo nyasi zilizotoa maua yenye rangi ya njano.

Sehemu iliyo na msitu, pembeni kuna miti iliyokatwa , yupo mtu aliyevaa fulana ya bluu, glavs nyeupe, ameshika mche wa mti tayari kwa kuupanda.

Eneo lililo na vitalu vya miti ya aina mbalimbali, kukiwa na watu walioinama wakiendelea kutoa huduma kwa miti hiyo. Pembeni ya vitalu hivi kuna nyasi na miti mirefu.

Vitalu vya mitivya aina mbalimbali ilivyooteshwa kwenye karatasi za plastiki zenye rangi nyeusi na nyeupe . Vitalu hivi vipo ndani ya uzio wa wavu pia pembeni yake Kuna miti.

Sehemu ya banda lililo na vitalu vyenye miche ya miti iliyooteshwa ndani ya karatasi, ambayo baadae huchukuliwa na kupelekwa kwenye shamba kupandwa, na ikikua huwa ni misitu ya kupandwa.

Msitu ulio na miti mikubwa na midogo pamoja na nyasi, kukiwa na mbuga iliyo na maji na ndani yake yameota majani, katikati ya msitu kuna nguzo iliyo na nyaya.

Mabomba meupe yaliyo na mimea iliyo oteshwa, ndani yake kukiwa na maji, ambayo mimea hiyo hutumia kupata virutubisho vyake. Mabomba haya yamewekwa juu ya stendi zilizo tengenezwa kwa chuma.

Mabomba meupe yaliyotobolewa na kuoteshwa mimea juu yake, yakiwa na mipira midogo inayopitisha maji kuingiza humo, kwa ajili ya mimea kupata virutubisho vyake. Pembeni kuna ndoo nyeupe.

Boksi lenye rangi nyeusi, likiwa na mimea iliyooteshwa. Chini yake lipo jingine lenye maji, huku likiwa limeunganishwa na mipira yenye rangi nyeupe, pamoja na kifaa mfano wa mota. Mimea hii hupata virutubisho vyake kutoka kwenye maji.

Mabomba yenye rangi nyeupe yakiwa yamewekwa juu ya stendi za chuma, yameoteshwa mimea ya aina mbalimbali. Ndani ya mabomba hayo kuna maji ambayo, mizizi ya mimea hufyonza virutubisho vinavyopatikana humo.

Mimea iliyooteshwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo na maji ndani yake, ambayo mimea hutumia kupata virutubisho vyake. Chini ya mabomba haya kuna chombo chenye rangi ya njano. Mimea hii imewekwa ndani ya chumba chenye rangi nyeupe.

Mfuniko ulio na vyombo vilivyooteshewa mimea, vilivyo na uwazi unaoruhusu mizizi kupenya kwenda kwenye chombo kingine kilicho na majI, kwaajili ya miziz hiyo kufyonza virutubishon kwaajili ya mimea .

Mimea ya aina mbalimbali iliyooteshwa ndani ya vyombo vyeusi, vilivyo na uwazi unaoruhusu mizizi kupenya, na kupata virutubisho vilivyomo kwenye maji yaliyo kwenye chombo kingine cheupe.

Banda kubwa lililofungwa, ndani yake kukiwa na mabomba meupe, yaliyotumika kuotesha mimea. Ndani ya mabomba hayo kuna maji, ambayo mimea hiyo hupata virutubisho vyake.

Mabomba meupe yaliyofungwa mifuniko yenye rangi ya kijivu mwishoni, ipo mimea imeoteshwa. Ndani ya maboma hayo kuna maji ambayo hutumiwa na mimea kwa ajili ya virutubusho. Pia mabomba haya yamewekwa juu ya stendi iliyotengenezwa kwa chuma.

Mabomba meupe ya maji, yaliyooteshwa mimea, yakiwa yanatiririsha maji hayo kwenye bomba kubwa lenye rangi ya bluu. Pia mabomba yote yamewekwa juu ya stendi iliyotengenezwa kwa chuma, iliyomo ndani ya kibanda.

Shamba kubwa la kabeji, zilizopandwa kwenye matuta kwa kufuata mistari. Pembeni kukiwa na mashamba ya mazao mengine, na nyumba za watu zilizozungukwa kwa miti mirefu.

Banda kubwa lililotengenezwa kwa chuma na kufunikwa, kukiwa na matuta yaliyopangwa kwa mistari huku yameoteshwa mmea wa stroberi, ambao tayari umeshatoa matunda yaliyoiva na mengine yakiwa ni mabichi.

Banda kubwa lililo na kuku wenye rangi nyeupe, kukiwa na vyombo vyao vya kulia chakula vilivyofungwa kwenye vyuma vilivyopita ndani ya banda hilo.

Banda kubwa lililofunikwa kwa kitambaa cheupe juu na pembeni, ndani yake kukiwa kumeoteshwa mimea. Kilimo hiki husaidia kuzuia wadudu waharibifu na magonjwa. Pembeni ya banda hili kuna miti, pia upo mnara wa simu.

Mimea ya aina mbalimbali iliyooteshwa kwenye vitalu ndani ya banda kubwa, lililotengenezwa kwa kutumia vyuma, ndani kukiwa na mtu anayeangalia moja ya kitalu kilicho na mimea.

Moja ya chombo, mfano wa trekta lenye rangi ya njano, likiwa linakata nyasi, nyuma ya gari hilo, kuna miti ya minazi, pamoja na makazi ya watu.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na mabaka meupe, wakiwa ndani ya banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia vyuma. Ng'ombe hawa hupata huduma huduma zao wakiwa ndani ya banda hili bila kutoka nje.

Ng'ombe wenye rangi ya brauni na mabaka meupe, wakiwa ndani ya banda lenye vyuma. Huku wakiwa wametoa shingo zao kuelekeza sehemu kilipo chakula.

Banda kubwa lililofunikwa kwa kitambaa cheupe juu na pembeni, ndani kukiwa na mimea iliyooteshwa, aina hii ya kilimo husaidia kuzuia wadudu waharibifu na magonjwa ya mlipuko kutoka nje. Pia kupunguza mionzi ya jua iliyo mikali, pembeni ya banda kumezungukwa na mimea mingine pamoja na miti.

Banda lililotengenezwa kwa vyuma na kufunikwa pande zote, likiwa na mimea iliyooteshwa kwa mistari kwenye vitalu. Pia ndani ya banda kuna watu wawili wakikagua shamba hilo.

Banda kubwa lililo na kuku wengi wenye rangi nyeupe, kukiwa na vyombo vya maji na chakula kwaajili ya kuku vyenye rangi nyeupe na nyekundu, vilivyofungwa kwenye mabomba yaliyo pitishwa ndani ya banda.

Eneo la shamba lililo na mimea tayari, kukiwa na mpira wenye rangi nyeusi, unaotumika kupitisha maji, ili kumwagilia mimea hiyo. Umwagiliaji huu, hufanya mimea kupata maji wakati wote yanapo hitajika.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mimea iliyopandwa kwenye matuta, pembeni ya matuta hayo kuna maji yaliyo tuama pia ipo mipira inayopitisha maji kupeleka katika shamba.

Shamba lililo na mimea iliyooteshwa, kukiwa na mpira mkubwa wenye rangi nyeupe. Juu yake kumeunganishwa mipira midogo yenye rangi nyeusi, ikiwa inamwagilizia mimea iliyoko shambani hapo.

Eneo la shamba lililolimwa matuta, kumepandwa mimea katika mistari. Juu yake wameweka mipira ya maji ili kumwagilizia mimea iliyopandwa hapo.

Mpira mkubwa wa maji, wenye rangi nyeusi huku kukiwa na mingine midogo, iliyounganishwa ambayo inapeleka maji, kwenye mimea iliyoko shambani kwa ajili ya kumwagilia.

Eneo la ardhi lililooteshwa miti, kukiwa na mipira ya maji, yenye rangi nyeupe, imetobolewa matundu yanayopitisha maji. Ili kumwagilia miti hiyo.

Eneo lililo na vitalu ambavyo kuna mimea, kumepitishwa mipira ya maji yenye rangi nyeusi inayotumika kumwagilia mimea hiyo. Pembeni ya eneo hili kuna miti imezunguka.

Sehemu ya ardhi, ikiwa na mimea iliyooteshwa kuna mpira mweusi wa kupitisha maji, uliowekwa kwa ajili ya kumwagilia. Aina hii ya kilimo, uhitaji kuwepo na chanzo kizuri cha maji yasiyo kauka.

Mimea iliyooteshwa shambani, kwenye matuta kwa kufuata mistari, juu yake kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi, ambayo hutumika kumwagia mimea hiyo iliyoko shambani. Pia pembeni kuna mpira mwingine wenye rangi ya bluu.

Shamba kubwa lililo na mimiea, katikati kuna mpira, huku kukiwa kumechomekwa vifaa maalumu vinavyorusha maji kwa umbali mrefu, ili kumwagilizia mimea iliyopo katika shamba hilo.

Shamba lililo na matuta, baadhi yakiwa tayari yana mimea iliyoota, mengine hayana. Juu ya matuta yote kumepitishwa mipira yenye rangi nyeusi, ambayo hutumika kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Eneo la wazi likiwa na vitalu vilivyopandwa miti ndani ya karatasi zenye rangi nyeusi, kukiwa na mtu aliyevaa mabuti meusi, huku ameshika chombo chenye rangi ya kijani, akimwagilizia miti hiyo.

Sehemu ya shamba kukiwa na mimea iliyooteshwa pembeni kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kumwagilizia maji, kilimo hichi cha umwagiliaji hufanya mimea ipate maji wakati wote.

Eneo la ardhi iliyo tambarare, ikiwa imefunikwa na nyasi pia kuna msitu wa miti ya asili, pembeni kuna mlima mkubwa.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima na mabonde, kuna: mashamba ya chai, migomba pamoja na miti na makazi ya watu. Pia kwenye milima kumefunikwa mawingu yenye rangi nyeupe.

Eneo la ardhi lenye milima na mabonde iliyofunikwa kwa uoto wa asili wenye miti mingi na nyasi, hivyo kufanya msitu. Pia anga limefunikwa kwa mawingu ya kijivu na eneo lenye mwanga wa jua kiasi.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare, iliyofunikwa na nyasi fupi na uoto wa asilia wa msitu ulio na miti mikubwa na midogo, kwenye majani wapo wanyama pori aina ya pundamilia .

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare na miinuko kiasi, ikiwa imefunikwa kwa nyasi, vichaka vya miti mifupi na mirefu. Pia, pembeni kukiwa na mlima ulio na uoto wa asili wa misitu.

Eneo la ardhi lililo na miinuko kiasi, kukiwa na nyasi kavu zilizofunika eneo hilo, na miti michache iliyoota. Pia anga la eneo hili lina rangi ya bluu na mawingu meupe.

Eneo la ardhi lililo tambarare, miinuko na mabonde yenye msitu mkubwa wenye miti ya asili. Pia kuna twiga wenye rangi nzuri na za kuvutia, wamesimama.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima na mabonde yaliyofunikwa kwa uoto wa asili wa majani pamoja na miti, juu ya milima hii kuna mawingu yaliyofunikwa yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya ardhi iliyo na miinuko na milima, kukiwa na nyasi pamoja na miti iliyokaa mbali mbali. Kwenye milima kunaonekana kuna rangi ya njano, kuonyesha kuzama kwa jua.

Sehemu ya ardhi iliyojitenga katika pande mbili zenye magema katikati kukiwa na mtu anayetembea. Gema moja likiwa limeota nyasi chache na juu ya magema yote kuna miti na nyasi.

Sehemu ya ardhi yenye ukame ukiwa na uoto wa asili wa miti michache. Kwenye milima kuna miti lakini pia kuna miamba ya mawe. Angani kumefunikwa na wingu lenye rangi nyeupe.

Eneo la ardhi lililotambarare na miinuko kidogo kukiwa na nyasi pamoja na msitu, uliopendezeshwa kwa wanyama aina ya swala wenye rangi ya kahawia, na pundamilia aliyesimama pembeni yao.

Eneo la ardhi lililotambalale lenye majani miti na vichaka kiasi kuna mto umepita unaotiririsha maji. Ng’ambo ya pili kuna muinuko kidogo ulio na uoto wa msitu wenye miti kiasi.

Sehemu ya ardhi iliyo na uoto wa asili wa miti mikubwa na midogo, nyasi kavu na vichaka juu kukiwa na anga la bluu lililo na mawingu meupe.

Eneo la ardhi lililo na miinuko na mabonde kuna uoto mzuri wa kijani wa miti na nyasi na anga la bluu lenye mawingu meupe, pia kuna nyumba za watu.

Sehemu ya ardhi iliyo na milima yenye miamba ya mawe na imefunikwa kwa vichaka vidogo vidogo vyenye miti michache, pia kuna mto unaopita katikati ya mlima na ukiwa na daraja lililojengwa ili kuwezesha kuvuka.

Bonde kubwa linalotenganisha bande mbili za ardhi, iliyo na miamba ya mawe linaonyesha uwepo wa mto ambapo kuna watu wanapita pia juu ya bonde hili kuna uoto wa miti na majani.

Mbuzi watatu, wakiwa katika eneo lililo na majani wakila, huku kukiwa na mtu aliyeinama akimhudumia mbuzi mmoja wapo, pembeni ya mbuzi hao kuna shamba la mahindi.

Mizinga inayotumika kufugia nyuki, ikiwa imezungukwa na watu waliovalia Ova roli zenye rangi nyeupe na glavu, pia wamevaa kofia zilizo na wavu, pembeni ya watu hao kuna miti.

Mzinga wa nyuki ukiwa umefunuliwa, huku kukiwa na watu wawili waliovaa ovaroli zenye rangi nyeupe. Mmoja wao amevaa glavzi za njao huku ameshika mfuniko wa mzinga wa nyuki.

Bata wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda, ambapo kuna mtu aliyeinama ameshika mfuko mweupe akiwapa bata chakula. Nje ya banda hili kumezungukwa na miti pamoja na nyasi.

Banda lililo na kuku wengi, huku kukiwa na watu wawili waliovaa makoti yenye rangi nyeupe. Mmoja ameshika ndoo ya pinki akiwapa kuku chakula. Pia, ndani ya banda hili kuna vyombo vyenye rangi nyeupe na njano kwa ajili ya kuwekea maji ya kuku.

Ndege aina ya kanga mwenye manyoya meusi na madoa meupe, kichwani akiwa na rangi nyeupe, pembeni kuna vifaranga wake wenye rangi ya kahawia na krimu.

Ndege wafugwao aina ya Kanga wana manyoya yaliyo na madoa meusi na meupe, kichwani wakiwa na rangi nyeupe na nyekundu, maumbo yao ni mazuri na wamesimama juu ya majani.

Banda lililo na kuku wengi wenye rangi ya kahawia, wakiwa wanakula chakula, kilichowekwa kwenye vyombo vilivyoning'inizwa kwenye mabanda yao. Yupo mama aliyevaa barakoa, akiwaangalia kuku hao. Nyuma yake kuna mtu mwingine aliyevaa kofia.

Vifaranga vya kuku vyenye rangi ya maziwa na vingine ni vyeusi, vikiwa ndani ya trei lenye rangi nyeupe, tayari kwa kupelekwa bandani kufugwa.

Bata wenye rangi nyeupe na nyeusi walio ndani ya uzio wa wavu. Pembeni ya uzio kuna miti, pia yupo mtu aliyesimama. Bata hutupatia mayai na nyama.

Mifuko yenye rangi ya kijani na nyeupe iliyo na mbegu ambazo huoteshwa shambani pia kuna picha kwa kila mfuko wenye zao linalotokana na mbegu iliyomo ndani ya mfuko huo.

Mifuko iliyo na mbegu, ikiwa na rangi ya kijani pamoja na nyeupe, pia ipo picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo baada ya kupandwa. Pembeni yake kuna mkono wa mtu, uliyoshika mmoja ya mifuko hiyo.

Vyombo vyenye rangi nyeusi mfano wa ndoo, vimetumika kuotesha mimea iliyo pangwa vizuri kwenye mistari ndani ya banda, lililotengenezwa kwakutumia vyuma.

Bahasha zilizo na mbegu za maua rangi tofauti zikiwa zimetundikwa kwenye moja ya stendi iliyomo ndani ya duka. Bahasha hizi juu zina rangi nyeupe na maandishi meusi.

Mimea ya aina mbali mbali imeoteshwa ndani ya vyombo mfano wa ndoo, kukiwa kumechomekwa lebo zenye rangi nyeupe na zenye mauamaua, huku mingine ikiwa haina lebo, mimea hii ipo ndani ya banda lililo ezekwa.

Makopo yenye rangi ya brauni na nyeusi, yaliyo na mimea iliyoota, yamepangwa juu ya meza kwa kufuata mstari, pia pembeni ya meza hio kuna meza nyingine iliyo na umbo la mviringo.

Mfuko ulio na mbegu ambazo hutumiwa na wakulima kupanda kwenye mashamba. Mfuko huu una rangi ya njano na ufito wa kijani. Pia kuna picha ya mmea unaotokana na mbegu hizo.

Vifaa mfano wa vitalu vyenye rangi ya bluu, kumeoteshwa mimea huku kukiwa na karatasi zilizochomekwa. Pia kuna vyombo mfano wa ndoo, vyenye rangi nyeusi na machungwa, vikiwa na mimea ya aina mbalimbali ndani ya banda kubwa.

Mfuko wa kuwekea mbegu, wenye rangi ya njano, pembeni kukiwa na ufito wa kijani. Katikati kuna picha ya kabeji, kuonyesha ndani ya mfuko huo, kuna mbegu za mmea huo.

Makopo yaliyotumika kuwekea mbegu, yakiwa na picha zenye mimea, ambayo inatokana na mbegu zilizomo ndani ya makopo hayo. Pia kuna maandishi yenye rangi ya njano na meupe.

Chumba kilicho na vifaa vilivyo na rangi nyeusi mfano wa ndoo vikiwa na udongo, ndani yake kukiwa na mimea iliyoota kutokana na mbegu zilizopandwa. Pia pembeni ya vyombo hivyo kuna raba zilizowekwa.

Sehemu ya duka kukiwa na stendi iliyo na mifuko iliyotumika kuwekea mbegu yenye rangi nyeupe, katika mifuko hiyo kuna picha za mazao yanayotokana na mbegu zilizomo ndani yake.

Mifuko inayotumika kuekea mbegu yenye rangi ya kahawia na nyeupe huku kukiwa na picha za mimea inayotokana na mbegu zilizowekwa ndani ya mifuko hiyo, vimepangwa vizuri kwenye shelfu za duka.

Mfuko uliotumika kuwekea mbegu, wenye rangi ya njano na ufito wa kijani pembeni. Kukiwa na picha ya maboga mawili, yenye rangi ya kahawia, na katikati kumewekwa jani la mmea huo.

Mfuko wa kuhifadhia mbegu wenye rangi ya njano na ufito wa kijani pembeni, katikati kukiwa na mmea ambao unatokana na mbegu hizo baada ya kuwa zimepandwa .

Duka la kuuzia mbegu kukiwa na muuzaji aliyesimama, pia mbegu zilizohifadhiwa ndani ya mifuko yenye uzito tofauti tofauti, ikiwa imepangwa kwenye shelfu za duka hilo. Mbegu hizi hutumiwa na wakulima kupandwa shambani.

Mifuko iliyopangwa vizuri yenye rangi ya kahawia na nyeupe, ikiwa na mbegu za mazao ya aina mbalimbali. Kwa kila mfuko wa mbegu, kuna picha ya zao husika. Mbegu hizi hutumiwa na wakulima kupanda shambani.

Makopo ya mbegu, yenye rangi ya fedha na maandishi meupe, kuna picha yenye rangi ya kijani ya mimea inayotokana na mbegu iliyomo ndani ya makopo hayo, pia nyuma ya makopo kuna kabati lenye shelufu zilizopangwa mifuko ya mbegu.

Gari maalumu kwa ajili ya kubebea wanyama likiwa limefunguliwa mlango. Ndani yake kuna vibanda vilivyo na wavu, kukiwa na mbwa wenye rangi nyeupe, nyeusi na kahawia. Pembeni ya gari hili kuna miti.

Nje ya banda kukiwa na mbwa wenye rangi nyeusi na mwingine mwenye rangi ya kahawia akiwa ameshikwa kichwa na mtu aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu.

Ndani ya chumba kukiwa na mbwa mwenye mabaka meupe na meusi, akiwa juu ya meza, huku ameshikwa na mtu aliyevaa miwani na aproni nyeusi, akitaka kumuhudumia.

Mbwa mwenye rangi ya kahawia, akiwa amesimama ameelekeza kichwa chake juu, mbele ya watu wawili waliosimama. Pia kuna nyumba na miti ya maua.

Mabanda ya kufugia mbwa, yaliyozungushiwa uzio ya wavu wenye rangi nyeusi moja ya banda hilo kukiwa na mbwa mwenye rangi nyeusi na kahawia. pembeni mabanda haya yamezungukwa na miti.

Banda la kufugia mbwa lililotengenezwa kwa mbao, likiwa na milango miwili na madirisha yenye wavu, pia lipo jingine pembeni yake; kuna miti nyuma ya mabanda hayo.

Banda la kufugia mbwa lililo na milango yenye rangi ya bluu, nje wapo mbwa wenye rangi nyeusi na kahawia miguuni, pia yupo mtu anayewaangalia. Banda hili lipo ndani ya uzio ulio na wavu.

Banda linalo tumika kufugia wanyama kama mbwa, lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa mabati, lina mlango na dirisha llililowekewa wavu. Pembeni ya banda hili yapo mabanda mengine ya namna hiyo.

Madaktari wawili wa mifugo waliovaa sare zenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya chumba huku juu ya meza amesimama mbwa mwenye rangi ya kahawia, ambaye anafanyiwa uchunguzi kwenye sikio na mmoja wa madaktari. Pia kwenye ukuta wa chumba kuna picha ya paka ikionyesha sehemu zake.

Mnyamapori aina ya twiga akiwa amesimama, pembeni kuna chombo chenye rangi nyeusi, kilichowekwa juu ya stendi za chuma, pia kuna miti mikubwa na vichaka vya nyasi.

Mnyama pori aina ya nyoka mwenye magamba meusi na ya rangi ya krimu aliyejikunja vizuri kwenye majani makavu. Mnyama huyu ni hatari kwani ana sumu kali, na huitumia kujilinda dhidi ya wanyama wengine.

Mnyama pori aina ya twiga, mwenye mchanganyiko wa rangi ya kahawia na nyeupe, iliyojipanga vizuri na kumfanya avutie. Huku wakiwa wameinamisha vichwa vyao, wakiguswa na watu walio mbele yao, na wengine wakiwa wanawapiga picha.

Mtu aliyevaa koti lenye rangi ya kijani na kofia nyeupe, ameshika chupa mbili zilizo na maziwa, moja akiwa anamywesha mnyamapori aina ya tembo, pembeni wamezungukwa na miti.

Ndege mwenye manyoya ya kijivu, akiwa ana baka la orenji usoni na manyoya meusi, yaliyozunguka kichwa chake mfano wa mapembe, na kumfanya aendelee kuvutia zaidi.

Eneo la ardhi lilolo na maji, na majani yaliyoota, kukiwa na wanyama pori aina ya tembo, wakitembea kwenye barabara, pembeni yao kuna gari limesimama.

Wanyama pori aina ya twiga, wenye rangi ya kahawia na nyeupe, wakiwa wamesimama kwenye barabara, pembeni yao kukiwa na manyasi na miti mirefu.

Ndege wa porini wenye rangi nyeupe na nyeusi wenye midomo mirefu, wakiwa wametua juu ya majani mwingine akiwa anakunywa maji yaliyopo katika eneo hilo.

Mnyama pori aina ya ndege mwenye manyoya ya rangi nyeupe na meusi, akiwa amenyanyua mguu mmoja akitaka kuruka, kumkimbia nyoka aliyenyanyua kichwa chake.

Ndege wawili wa porini wenye rangi nyeusi na nyeupe, mmoja akiwa anaruka kuelekea sehemu kuliko na maji, na mwingine akiwa amesimama kwenye majani, pia eneo hili kuna majani na miti.

Wanyama pori aina ya tembo wakiwa wamezungukwa na watu, ambao wengine wanawapiga picha, meno ya wanyama pori hawa hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile vifungo.

Eneo la msitu ulio na vichaka, miti na nyasi kavu, na mawemawe ardhini, kukiwa na mnyama wa porini aina ya pundamilia akitembea. Mnyama huyu huvutia kutokana na mpangilio wa rangi zake.

Ndege mzuri wa porini aliye na mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe, akiwa ametua juu ya moja ya tawi la mti ambalo ni kavu halina majani .